Ng'ombe akikamuliwa maziwa kwa kutumia mashine maalum ya kukamulia. Ng'ombe huyo anaonekana kuwa wa aina ya ng'ombe wa maziwa. Mashine hiyo imeunganishwa kwenye chuchu za ng'ombe, na maziwa yanakusanywa. Mazingira yanaonekana kuwa ya shamba la ng'ombe wa maziwa.

Mikono miwili ikichanganya kitu kinachofanana na unga au uji laini, ndani ya bakuli kubwa la chuma. Kuna vijiko vitatu vya mbao, kimoja kikielea ndani ya mchanganyio, na viwili vikitumika kuchanganya.

Mwanamke akichakata ndizi mbichi au mihogo katika mazingira ya mashambani, labda akizitayarisha kwaajili ya kupika au kukausha. Ameketi chini akimenya au kukatakata matunda hayo, na kuna rundo la maganda na matunda yaliyomenywa au kukatwa kwenye kikapu kilichotengenezwa kwa majani.

Mtu anayekamua ng'ombe wa maziwa kwa mkono, huku maziwa yakikusanywa kwenye ndoo ya buluu. Ng'ombe anaonekana kuwa na rangi ya kahawia, na mtu amevaa nguo za rangi ya chungwa na kijani na suruali yenye mistari.

Watu watatu waliovalia mavazi ya kinga ikiwemo makoti meupe kwa maabara, kofia za nywele na buti nyeupe wakishiriki katika shughuli inayohusiana na usindikaji au mafunzo ya maziwa. Wawili wamesimama karibu na chombo kikubwa cha chuma. Mmoja ameketi upande wa kulia. Mazingira yanaonekana kuwa chumba safi chenye kuta za rangi ya manjano.

Mwanaume anayemwaga maziwa, kutoka kwenye mtungi mkubwa wa chuma, kwenda kwenye chombo kingine, labda kwenye kituo cha kukusanya maziwa, au kiwandani. Amezungukwa na mitungi mingine kadhaa ya maziwa, na anaonekana kutabasamu, akifanya kazi yake.

Mchakato wa kutengeneza jibini. Inaonekana kuna donge la jibini jeupe lililopinda likichujwa kwa kitambaa cha jibini au kitambaa cha chachi. Karibu na hapo kuna, kuna sufuria yenye kiowevu ambacho kinaweza kuwa maziwa yaliyoganda au wei iliyobaki baada ya kutenganisha jibini.

Wanaume wawili na pikipiki zao, zilizobeba mitungi mikubwa ya chuma, ambayo kwa kawaida hutumika kusafirisha maziwa. Mmoja wa wanaume hao, amesimama karibu na jengo lenye kuta za matofali na rangi ya waridi iliyochimbuka, huku mwingine akiwa ameketi kwenye pikipiki yake.

Ndizi nyingi ambazo bado hazijaiva, zikiwa zimepangwa kwa safu. Pengine zimekatwa kutoka kwenye migomba na ziko tayari kwa usafirishaji, au kuhifadhiwa ili ziive. Zinaonekana kuwa ndizi mbichi au za kupikia kutokana na rangi yao ya kijani kibichi na jinsi zilivyokusanywa katika mikungu mikubwa.

Shughuli ya upokeaji na usindikaji wa maziwa. Mtu mmoja aliyevaa koti jeupe la maabara na kofia anahamisha maziwa kutoka kwenye chombo kikubwa cha chuma kwenda kwenye tanki kubwa la chuma ambalo linaoeneka kuwa sehemu ya mashine ya usindikaji wa maziwa. Mtu mwingine anaonekana amesimama karibu na gari la kubeba mzigo ambalo pia lina mitungi mingine ya maziwa.

Kundi la watu wanao onekana kuwa wanawake wakishiriki katika shughuli ya kuandaa chakula. Watu kadhaa wanashikilia sahani au bakuli zilizojaa vitu vinavyo fanana na chakula au viuongo huku wengine wakimiminia yaliyomo kwenye chombo kikubwa kilichowekwa chini.

Mkungu wa ndizi mbichi zenye rangi ya kijani zikining'inia kutoka kwenye mmea wa ndizi. Baadhi zinaonekana kuwa na madoa madogo madogo meusi na ambazo zinaanza kuiva.

Mtu aliyesimama karibu na ng'ombe kadhaa chini ya banda la muda lililotengenezwa kwa miti na mabaki ya mimea. Mbele kuna rundo kubwa la mabua makavu yanayoonekana kama mabaki ya miwa au malisho ya mifugo.

Shughuli ya kukusanya maziwa, mtu mmoja anaonekana akishika mitungi mikubwa ya maziwa, ambayo inaweza kuwa inatayarishwa kwa ajili ya kuhamishwa au tayari imekusanywa kutoka kwa wafugaji. Karibu na mitungi hiyo kuna lori la kubeba maziwa lenye tanki kubwa.

Rundo kubwa la ndizi au matoke zikiwa zimepangwa au kuuzwa katika soko au eneo la usambazaji. Kuna malori yaliyobeba ndizi hizo nyuma ikionyesha kuwa ni soko la jumla au mahali ambapo mazao husafirishwa.

Mtu anayevalia kofia nyekundu na nguo nyeusi, akikamua ng'ombe, amepiga magoti na anatumia ndoo nyeupe kukusanya maziwa kutoka kwa chuchu za ng'ombe. Ng'ombe ana rangi ya kahawia iliyokolea na amefungwa kwenye muundo wa mbao.

Mchakato wa kusafisha maziwa unaojulikana kama upakaji chapa, mtu aliyevalia kanzu nyeupe ya maabara na kofia ya nywele anaonekana akimiminia maziwa kutoka kwenye ndoo ya chuma ndani ya mashine ya kupakaji chupa.

Shamba la kisasa la ngombe wa maziwa . Wanalishwa ndani ya banda kubwa lenye paa. Wanaonekana wakiwa wamejipanga kwenye sehemu za kulia wakila malisho yaliyowekwa mbele yao. Kuna watu wawili wamesimama ndani ya banda wakisimamia shughuli za shamba.

Ndani ya zizi ya ng’ombe tunawaona wanaume wawili na ng’ombe wawili. Mmoja mweusi na mwingine wa rangi ya mchanga. Wanaume hawa wanawaosha ng’ombe hawa ili waweze kutoa uchafu na viroboto.

Mchakato wa kutengeneza jibini la nyumbani kama vile pania au jibini la kotaj . Inaonyesha maziwa yaliyoganda ambapo sehemu ngumu zimetenganishwa na sehemu ya maji yenye rangi ya kinjano. Mchakato huu mara nyingi huhusisha kuongeza kiambato chenye asidi kama vile maji ya limau au siki kwenye maziwa yaliyochemshwa.

Ndizi mbili zilizokomaa zenye rangi ya manjano zimewekwa juu ya uso unaofanana na mbao labda meza au sakafu ya mbao. Zinakaa kama ni tamu sana kwa vile zinavyokaa rangi yake.

Mkono ukishika jani la mmea wa mahindi, ambalo limeharibika, likiwa na mashimo na sehemu zilizoliwa, ishara ya uharibifu unaosababishwa na wadudu, kama vile viwavi wa jeshi.

Shamba la ng'ombe wa maziwa, wanaoonekana wakiwa wamefungwa kwenye vibanda, wakila malisho kutoka kwenye sehemu za kulishia. Muundo wa shamba unaonekana kuwa na paa na vizuizi vya chuma, vinavyotenganisha ng'ombe. Kuna njia katikati ya vibanda, na mlango unaonekana upande wa mbali wa jengo.

Shughuli ya ukusanyaji na usafirishaji wa maziwa katika eneo la vijijini. Wanaume wawili wamevalia nguo za kawaida, mmoja akiwa amevaa kofia ya njano, inayofanana na kofia ya kukinga uso, wakishughulikia vyombo vya maziwa.

Shamba la mahindi lililoshambuliwa na wadudu wa mimea. Viwavi hawa husababisha uharibifu mkubwa kwa kula majani ya mahindi na wanaweza kuathiri mavuno kwa kiasi kikubwa.

Rundo kubwa la ndizi mbichi ambazo bado ni za kijani, zikiwa zimepangwa au zimekusanywa pamoja. Inaonekana kama ziko tayari kwa usafirishaji na kuuzwa sokoni.

Mandhari ya kilimo katika bonde la juu la Kenya. Inaonyesha shamba lenye udongo mwekundu uliolimwa ikiwa na miti na ndizi na mimea mengine ya shambani. Anga ni buluu na lina mawingu meupe ikionyesha hali ya hewa nzuri.

Mtu aliyevaa shati jekundu na suruali nyeupe anaonekana kukagua au kutunza migomba yake. Mandhari yanaonyesha mazingira ya kilimo cha ndizi na migomba mirefu iliyojaa matunda.

Kuna watu kadhaa kwenye picha, baadhi wamekaa na wengine wamesimama wakishughulikia mazao. Mengi yaliyokaushwa yameenezwa chini kwenye turubai au mkeka, yakionekana kama karanga au bidhaa nyingine za kilimo zinazohitaji kukaushwa baada ya kuvunwa.

Shamba kubwa la migomba, ambayo ni mimea ya ndizi. Ina majani makubwa ya kijani kibichi, na inaonekana kukua kwa wingi, na kuunda msitu wa mimea ya ndizi. Shamba hili lina rangi, ambayo ni ya kijani kibichi.

Ng'ombe aliye na rangi nyeusi na nyeupe, anaonekana anakamuliwa kwa kutumia mashine ya moja kwa moja ya kukamua maziwa, ambayo imeunganishwa kwenye chuchu zake, na inakusanya maziwa kwenye chombo kikubwa cheupe kilio chini. Yuko ndani ya zizi, na anakula kutoka kwa mahali kwa kulia.

Shamba kubwa la migomba yenye ndizi nyingi ambazo hazijaiva. Imepandwa kwa mpangilio na udongo unaonekana kuwa mwekundu kama inavyoonekana katika mashamba ya ndizi. Mazingira yanaonyesha ukuaji wa mimea yenye afya ikionyesha hali nzuri ya kilimo.

Mkulima akiwa shambani mwake la mahindi akishikilia gunzi lililo komaa. Anaonekana kama anafurahia sana mavuno yake kwa sababu, ukiangalia shamba yake, ni mavuno peke yake ndio unaweza ukayaona.

Rundo kubwa la ndizi mbichi huenda zikiwa zimetoka shambani zikiwa zimepangwa chini. Watu kadhaa wanaonekana karibu nazo baadhi yao wakiwa wameinama na kuonekana wakishugulikia ndizi hizo labda wakizipanga au kujiandaa kuziuza. Mandhari inaonyesha shughuli ya kilimo au biashara.

Rundo kubwa la ndizi mbichi zilizoning'inia kutoka kwa mmea wa ndizi. Mmea huo una majani mapana ya kijani kibichi na shina nene. Ndizi zenyewe zimejikusanya kwa wingi zikiwa bado hazijaiva.

Mtu aliyeshikilia mahindi yaliyokaushwa, huku mengine yakiwa yametapakaa chini. Inaonekana kama shughuli ya kuvuna au kuandaa mahindi, labda kwa ajili ya kuhifadhi au kusindika.

Ndani ya zizi la ng'ombe, ambapo tunamuona ng'ombe mmoja, ambaye ana rangi nyeusi na nyeupe, tunamuona amefungwa miguu, na mkuliwa amekaa chini ya ng'ombe huyo akimkamua, maziwa yanaingia kwenye ndoo ya chuma.

Ndizi mbichi ambazo zimeandaliwa au kukatwa, zikiwa zimetolewa maganda au sehemu ya maganda. Baadhi ya ndizi hizi zinaonekana zikiwa bado na maganda yake ya kijani kibichi nyuma. Mkono wa mtu unaonekana ukishikilia baadhi ya ndizi hizi zilizomenywa.

Mtu ambaye amevaa kofia ya pikipiki, na koti jeusi, akimiminia kiyowevu cheupe, kinachoonekana kuwa maziwa, kutoka kwenye ndoo ya kijani, ndani ya pipa kubwa jeupe liliowekwa kwenye gari ndogo la kubebea mizigo, lenye rangi nyekundu.

Jibini likichujwa au kumwagiliwa maji kwenye chujio la kijani kibichi. Jibini hili laini na jeupe linaonekana likiwa limekusanyika kwenye wavu wa chujio huku kioevu kikiondolewa.

Mwanamke akiuza ndizi nyingi katika soko la wazi. Zimepangwa kwa wingi kwenye meza au vibanda, zikiwa zimeiva na tayari kuuzwa. Mwanamke huyo, ambaye anaonekana akiwa amevalia nguo nyekundu, anashughulika na biashara yake. Kuna watu wengine nyuma, wakionyesha mazingira ya soko lenye shughuli nyingi.

Hawa ni ng'ombe wa maziwa walio wengi sana, wanakaa kuwa na afya njema ya mwili. Wamekuja ili waweze kunywa maji kuimarisha ubora wao wa mwili na ili waweze kutoa maziwa kwa wingi.

Kwenye zizi la ng'ombe, tunamwona ng'ombe mmoja, aliyefungwa na anakamuliwa na machine za kukamua ng'ombe, huku maziwa yakiingia kwenye ndoo la chuma, ambalo linaonekana liking'aa.

Mwanamke anayeuza ndizi kwenye soko. Anaonekana nyuma ya rundo kubwa la ndizi zilizopangwa kwenye meza au kigari cha kuuza. Anaonekana akiangalia mbele na mazingira yanaonekana kuwa soko lenye shughuli nyingi.

Shamba la migomba ambalo linaonekana kuwa kwenye eneo lenye ukame kidogo au ambalo limeandaliwa kwa kilimo. Kuna migomba mikubwa iliyokomaa nyuma na migomba midogo iliyopandwa hivi karibuni mbele ikionyesha hatua tofauti za ukuaji wa mimea ya ndizi. Udongo unaonekana kuwa umelimwa na kuandaliwa kwa ajili ya kilimo.

Zizi la ng'ombe ambalo lina ng'ombe mmoja. Tunamwona mkulima akiwa amebeba chombo cha kupulizia dawa akiipulizia ng'ombe hii ili kuweza kupigana na viroboto vinavyo wapata ng'ombe.

Mkono ulioshikilia ndizi mbichi. Ndizi hii inaonekana ambayo ni aina ya ndizi ya kupika inayopatikana Kenya na inajulikana kwa matunda yake marefu na makubwa.

Kikapu kikubwa kilicho sokotwa kinachoonekana kuwa kimetengenezwa kwa nyenzo asilia kama vile majani au mwanzi. Kikapu hicho kina ukingo wa juu uliopambwa kwa nyenzo nyeusi labda kamba au ngozi. Ndani ya kikapu kuna donge kubwa jeupe ambalo linaonekana kuwa maziwa yaliyo kandishwa.

Ng'ombe wachanga pengine ndama, wakiwa wamefungiwa katika eneo la shamba au zizi. Wana rangi nyeusi na nyeupe wakifanana na mizigo ya maziwa. Zizi hilo limejengwa kutumia chuma na mbao.

Ng'ombe wanaokamuliwa kutumia mashine. Tunawaona wanaume wawili wanaosaidia kuchukua maziwa hayo, baada ya kumaliza kukamuliwa. Wanayayeka kwenye ndoo kubwa za chuma.

Mwanaume amesimama karibu na mmea mkubwa wa ndizi akishika kishada cha ndizi mbichi kilichoning'inia kutoka kwenye mti. Anaonekana kukagua au kukusanya ndizi hizo. Mandhari ya nyuma yanaonyesha mimea mingine na miundo michache ikipendekeza eneo la shamba au bustani.

Mmea mkubwa unao fanana na mti ambao ni mmea wa ndizi au jamii yake. Mmea huu una majani makubwa marefu na pana ambayo huunda kile kinachoitwa shina bandia kutokana na kuungana kwa ganda la majani. Majani haya mara nyingi hugawanyika kwa kupasuka kiasili kutokana na upepo.

Mwanaume akiwa amesimama karibu na ng'ombe wa maziwa anayejulikana kwa alama zake nyeusi na nyeupe na uwezo mkubwa wa kutoa maziwa. Mwanaume huyo amevaa buti nyeupe za shambani na anaonekana kuwa katika mazingira ya shamba la maziwa au zizi la ng'ombe. Ng'ombe huyo amefungwa kwa nyororo fupi na kuna vifaa vya kukamulia maziwa karibu naye.

Shamba la ndizi likiwa na mimea ya ndizi yenye majani mabichi na migomba yenye ndizi mbichi. Mimea hii inaonekana kustawi katika mazingira ya kitropiki ambapo ndizi hukuwa vizuri. Baadhi ya migomba inaonekana kuwa na ndizi ambazo bado hazijakomaa huku zikiwa zimetundikwa kwenye migomba.

Mwanaume aliyevaa koti ya maabara, akifanya majaribio au vipimo vya ubora wa maziwa au bidhaa nyingine ya kioevu, labda katika maabara ya chuo kikuu au kituo cha kukusanya maziwa, anaonekana akitumia kifaa cha kupima ndani ya chombo kirefu, kilicho na kioevu cha rangi ya kijani kibichi, na kuna vikombe vidogo vyeupe vilivyo na sampli nyingine kwenye meza mbele yake.

Mwanaume akikamua ng'ombe ya jike, katika mazingira ya vijijini au shambani. Amechuchumaa karibu na ng'ombe, akitumia ndoo ya blue kukusanya maziwa. Ng'ombe ni wa rangi ya kahawia iliyokoza, na anaonekana kuwa mnyama mkubwa mwenye pembe.

Picha za mahindi ambazo zimekauka, labda kutokana na ukame mkali au mmea umefikia hatua ya kuvunwa. Majani ya mahindi yamegeuka rangi ya kahawia na yamepinda, kuashiria ukosefu wa maji au kukomaa kwa mimea.

Mwanamume aliyesimama karibu na rundo kubwa la ndizi mbichi, zenye rangi ya kijani kibichi katika kile kinachoonekana kuwa shamba la ndizi, kuna miti ya ndizi na mimea mingine ya kitropiki nyuma yao.

Kituo cha kukusanya maziwa au duka la maziwa nchini Kenya, ambapo wakulima huleta maziwa yao kwa ajili ya kuuza au kusindika. Kuna mitungi ya chuma ambayo hutumika kuhifadhi, na kusafirisha maziwa kutoka kwa wakulima.

Shamba la migomba lenye migomba mingi sana, labda ya kupikwa au ya kuliwa bila kupikwa. Udongo unaonekana kuwa mwekundu na safu ya migomba iliyopangwa kwa utaratibu.

Ng'ombe wa maziwa aliye ndani ya zizi anaonekana akikamuliwa kutumia mashine zilizounganishwa kwenye chuchu zake na maziwa hayo yanaingia ndani ya chombo cha chuma.

Ngombe kadaa wakichakura na kula kwenye rundo la takataka kando ya barabara. Takataka hizo zinaonekana kuwa na plastiki na taka nyinginezo. Ngombe hawa wanne moja ana rangi nyeusi, moja rangi ya mchanga, na wengine ni weupe.

Ng'ombe wa maziwa wanaolishwa ndani ya zizi. Mbele yao kuna mifuko ya chakula cha mifugo. Ng'ombe hao wanakula nyasi kavu iliyotawanywa mbele yao. Mazingira yanaonyesha shamba la maziwa, au kituo cha ufugaji wa ng'ombe wa maziwa.

Ndizi za kijani kibichi na ndizi za njano zilizoiva zimepangwa kwa wingi, zikionyesha aina mbalimbali za matunda yanayopatikana sokoni. Kwa nyuma, kuna matunda na mboga nyingine mbalimbali zilizopangwa, zikionyesha mazingira ya soko, lenye shughuli nyingi.

Mkungu mkubwa wa ndizi zilizoiva zikiwa zimeshikiliwa na mtu ambaye anaonekana kuzishika kwenye shina lake. Ndizi hizo zina rangi ya manjano iliyokolea ikionyesha zimeiva kabisa na ziko tayari kuliwa.